Na hapa tunaona noti ya shilingi elfu moja za Kenya ikiwa juu ya skrini ya simu, maandishi ya elfu moja yanaonekana vizuri pamoja na rangi zake za zambarau na manjano noti hii ni mapya na ina alama ya kiusalama.

Hii ni duka ama mahali ambapo nanunuanga maziwa, kuna jamaa mmoja akiwa amesimama mbele ya duka yake karibu yake kuna bar ya shop ingine, ama karibu yake, na hii vile naona ni ile ya mabati.

Naona hapa kuna gari la kifahari ambapo ziko pamoja ,ukiangalia hapa hivi ni mahali pa kuuza magari nakuna magari mengine hapo chini ikiwa imewekwa kwa laini na mstari nzuri na gari inakuwa na colour nzuri.

Hapo tunaona samaki ambayo imewekwa kwa meza, ambayo inauzwa ikikarangwa vizuri, na hii inatokanga kwa bahari, ama inatokanga kwa mto, watu wakiuza hapa hii iko kwa ukuta karibu na barabara.

Hapa ni kibanda la mboga ambapo huwa tunaona msichana mmoja akiuza mboga na mzee mwingine anaangalia amekaa chini anatazama sana kwa hiyo ndizi na parachichi na kuna zingine ambapo huwa ni machungwa.